Hapa tuko ndani ya mazingira ya mauzaji ya nguo na urembo. Duka hili linauza vifaa za wanaume kama viatu ambazo ziko kwa rangi tofauti tofauti na kofia ambazo ziko ndani ya rangi tofauti tofauti na pia mishipi.

Hapa tuko katika kioski. Kioski hiki cha kuuza nguo za wazee. Nguo hizi ni za aina ya suti. Nguo hizi zimeweza kuwekwa ama kuengemezwa kando ya ukuta kutumia vifaa za kushikilia nguo.

Hapa, tuko katika duka kuu. Huku unaweza kuona wametenga kando nafasi ya kuweka mavazi ya wanaume. Mavazi haya ni makoti ya suti na suruali za suti. Mavazi haya ni ya kuwezesha wanaume kukuwa wanakaa kama watu ambao wamevaa vizuri.

Tuko katika kiwanja cha kuuza na kununua magari. Tunaona magari ya aina matwana. Gari hili ni nyeupe. Limeandikwa majina ya kampuni ambalo linauza na kule kando pia tunaona magari mengine ambayo yanangojea mnunuzi ama muuzaji kufika.

Hapa tuko katika uwanja wa kituo cha kuuza na kununua magari. Tunaweza kuona magari ambayo yameegeshwa kando ili wapate mnunuzi. Magari haya mengi yamepakwa rangi nyeusi.

Hapa tuko katika kituo cha kuuza magari. Tunaweza kuona nyumba mle nyuma na tunaweza kuona kibanda kilicho hapo kando ya penye gari limeegemezwa. Pia tunaweza kuona gari, gari hili ni la aina ya matatu. Gari hili limepakwa rangi nyeupe.

Hapa tupo katika uwanja. Uwanja huu unatumika kuonyesha magari ambayo yanahitaji mnunuzi ama yanahitaji muuzaji. Magari haya yanauziwa watu na magari haya ni tofauti tofauti.

Hapa tuko katika kituo cha ununuzi na uuzaji wa magari. Tunaweza kuona gari lililo mbele yetu ni leupe na ni la aina ya Volkswagen. Kando ya gari lile, kuna miti na pia kuna majumba ambayo yanatekeleza biashara aina mbalimbali.

Hapo tuko katika eneo ya kuuza magari. Hapa magari yameegemezwa kando ya mengine ili mnunuzi aweze kukuja na kujichagulia gari ambalo litaweza kumpendeza.

Huku tuko katika kiwanja cha kuuza na kununua magari, huku tunaona wanunuzi na wauzaji. Pia tunaona magari ambao wanauza. Tunaona magari za aina mbalimbali. Tunaona magari mawili nyeusi, gari moja leupe na gari lingine.

Hapa tunaona gari kwa aina la Subaru Forester. Gari hili ni la rangi nyekundu na lina miguu mieusi. Gari hili linajulikana sana kwa kuendeshwa kwa kasi.

Hapa, tuko katika wizara ya kuuza magari. Tunaweza kuona gari lililofunguliwa. Gari hili ni leusi. Mle kando ,tunaona gari lingine. Magari haya yamo ndani ya boma. Boma hili lina mlango ambao umepakwa rangi nyeusi.

Hapa tuko ndani ya kiwanja cha kuuza magari. Ndani ya kiwanja hiki, tunazoona gari nyeupe kwa jina la Subaru .Pia bado tunaweza ona magari mengine meusi kule kando na bado kuna manyumba yaliyojengwa karibu na kituo hiki.

Hapa tuko katika kituo cha kuuza magari, tunaeza kuona gari nyeupe linalofanana na matatu, gari hili linaonekana kuwa linauzwa, linaonekana kuwa lina namba na ni gari la kuuzwa.

Hapa tuko katika kituo cha uuzaji na ununuzi wa magari. Ndani ya kituo hiki tunaweza kuona gari la aina ya matatu lililo rangi ya kijani. Pia mle nyuma tunaweza kuona magari ya aina mengine. Magari haya yameegemezwa kando ya jumba la rangi nyeupe.

Hapa tuko katika mazingira ya kuuza na kununua magari. Pia, magari haya yameekwa kwenye uwanja. Tunaweza kuona kunalo ua ambalo limeanguka, na huku kando tunaona miti na magari na nyasi ya rangi ya kijani. Magari haya yameegemezwa kando ya mengine na yanategemea ule ambaye anauza.

Hapa tupo katika jukwaa la uuzaji wa magari, tunaeza kuona watu watatu, kuna wanunuzi na muuzaji. Muuzaji amevaa suti nyeusi, wanunuzi ni mwanaume na mkewe, wanatafuta gari.

Hapa tuko sokoni. Hapa tunaona muuzaji wa maua. Kuna maua ya rangi mbalimbali. Kuna yale ya rangi ya kijani, mengine kwa rangi nyeupe, mengine hadi kwa rangi nyekundu. Maua haya yanaangaliwa na kukatwa katwa na kuuzwa na muuuzaji huyu.

Hapa tuko ndani ya soko. Ndani ya soko hii, tunaona wanunuzi na wauzaji. Wauzaji hawa wanauza vyombo vya nyumbani. Kando ya soko hili tunaona manyumba ya kukodisha, manyumba haya ni ya ghorofa na manyumba haya yamepakwa rangi mrembo.

Hapa tuko sokoni hapa kuna wanunuzi na wauzaji pia kuna vifaa ambazo wanauza, kuna wale ambao wanauza mandivi na vyombo za kutumia nyumbani, na kuna wale ambao wanao uza mayai.

Hapa tupo jijini, tunaweza kuona mapambo na vifaa mbalimbali za utamaduni zetu ambazo zinauziwa watalii. Soko hili linakuza watalii na kufanya jamii iweze kupokea pesa mingi.

Hapa tuko sokoni tunaweza kuona soko hili linauza matunda na mboga tofauti tofauti. Soko hili lina wanunuzi na wauzaji. Kuna mboga zile za rangi ya kibichi na pia kuna matunda ya rangi tofauti tofauti.

Tuko Sokoni. Tunaona mapambo. Mapambo haya yanauziwa wanawake. Wanunuzi wa mapambo haya ni wazungu. Wanayanunua hili waweze kukuza utalii na kueza kujua utamaduni wetu.

Hapa tuko sokoni, soko hili linauza mboga na matunda. Tunaeza kuona kikapu ambacho muuzaji anatumia kuchagua vifaa ambavyo mnunuzi ananunua. Pia, tunaweza kuona ana mboga aina mbalimbali na matunda mbalimbali.

Hapa tuko jijini. Ndani ya jiji hili tunapata soko. Soko hili lina muuzaji na wanunuzi. Wanunuzi hawa ni watalii na muuzaji anauza mapambo ili watalii hawa waweze kujua utamaduni wetu.

Hapa, tuko ndani ya duka la kuuza nyama. Tunaona kuna wauzaji sita. Wauzaji hao wamechanganyika. Kuna wale ambao ni wanaume na kuna wale ambao ni wanawake. Nyama huku zimepangwa kulingana na ukubwa. Kuna zile ziko mbele yao na kuna zile ziko nyuma yao. Pia kwenye ukuta ambao ulio nyuma yao tunaweza ona picha za marais wa nchi letu.

Hapa tuko sokoni. Hapa tunaeza kuona wanunuzi na wauzaji. Pia tunaeza kuona mapambo na vifaa zingine ambazo zinakuza na kujulisha utamaduni kwa inchi yetu.

Hapa tuko mjini. Ndani ya mji huu tunaona tuko ndani ya soko. Soko hili linauza mapambo. Soko hili lina wauzaji na pia lina wanunuzi. Wanunuzi wengi ni watalii. Wananunua mpambo haya ili waweze kuelewa utamduni wetu na wahusike na jamii.

Hapa tuko sokoni. Hapa tunaeza ona kioski kilichofunguliwa. Kioski hiki kinauza viazi, karoti, pilipili na vitu zinginezo. Pia bado tunaweza ona vyombo vya kutayarishia wanunuzi vitu hizi.

Hapa tuko sokoni. Tunaweza kuona wanunuzi na wauzaji. Wauzaji hawa wanauza mboga. Kuna vitunguu, kuna viazi, kuna nyanya, kuna karoti na mboga za aina zingine.

Hapa tuko sokoni. Tunaeza kuona wateja na wauzaji. Pia kuna lori ambazo zina watu ambao wanapakia na wengine ambao wakipakua vyombo huku wakizipeleka kwa eneo za kuuziwa.

Hapa tuko mjini. Tunaweza kuona soko kando ya soko hili tunaona magari. Magari haya ni ya kusafirisha abiria na Huku kando kuna gari la watu binafsi. Pia tunaona watu ambao wanangojea kiabiri gari ili waweze kusafiri. Tunaona bomba ambalo linatumiwa kufanya matangazo.

Hapa tuko sokoni. Ndani ya soko hii tunaona wauzaji na wanunuzi. Pia tunaona viazi, mahindi, karoti, mandizi na vitu zinginezo.

Hapa tuko barabarani. Kando ya barabara hii tunaweza kuona jumba. Jumba hili lina ghorofa tatu. Jumba hili pia lina bomba. Bomba hili ni la kutangaza kuwa majumba haya yanaweza kukodeshwa.

Hapa tuko jijini. Tunaeza kuona kuna bomba kando ya barabara. Bomba hili limatumiwa kuashiria majumba yakukodisha yaliyo jengwa pale nyuma. Pale nyuma, tunaeza ona majumba hayo yanayo ashiriwa na bomba lile. Majumba haya ni ya ghorofa na majumba haya ni ya kukodisha.

Hapa tuko jiji, kando ya barabara tunaeza ona soko. Nyuma ya soko lile tunaona jumba, jumba lile ni la ghorofa, jumba lile pia ni la kukodesha. Kando ya jumba lile, kuna majumba mengine ya kukodesha na mengine pia ya biashara.

Hapa tuko jijini. Hapa tunaona kuna jumba lililo na ghorofa kumi na tano. Jumba hili lina rangi ya kijivu. Jumba hili limesimama katikati ya mji huku ni la kukodisha.

Hapa tuko jijini, tunaeza kuona jumba. Jumba hili linagorofa mingi, jumba hili ni la kukodesha. Chini la jumba hili tunaezakuona majumba ambayo yamefunguliwa kama mabiashara. Huko juu, tunaona nafasi ya kuonika nguo na mabingu kule angani.

Hapa, tuko jijini. Ndani ya jiji hili tunaona jumba. Jumba hili ni la maghorofa mengi. Juu ya maghorofa haya, tunaona nafasi ya wakaazi ya kuanika manguo. Juu ya majumba haya, pia tunaona mitungi ya kuhifadhi maji ili wakaazi waeze kupara maji ya kunywa.

Hapa tunaona jumba, jumba hili ni la rangi nyeupe. Jumba hili lina mtungi wa kuhifadhi maji, ndani ya jumba hili tunaweza kuona halijakamilika kwani kuna wafanya kazi na pia kuna mambao yaliyo baki nje ya wafanyakazi kutumia kumalizia nyumba hii .

Hapa tuko ndani ya kiwanja. Tunaona nyasi zilizokauka, pia tunaona boma lililozingirwa na mabati. Na pia tunaona nyumba la gorofa ambalo ni la kudodisha.

Hapa tunaona maboma mawili, kando ya boma moja kuna maua ya kurembesha boma hili. Maboma haya yamejengwa na mawe na yamezibwa juu na mabati. Kando ya maboma haya kuna boma lililoegemezewa tenki la maji juu.

Hapa tuko ndani ya boma. Tunaweza kuona boma hili limejengwa na ghorofa moja juu. Pia kuna majumba yaliyo kando yake yaliyojengwa kwa njia inafanana. Ndani ya boma hili tunaona kuna nafasi ya kuegemeza magari na pia kuna upande ulio na nyasi ya rangi ya kijani.

Hapa tuko jijini, tunaeza kuona jumba. Jumba hili lina ghorofa tano na jumba hili ni la kukodesha. Kando ya jumba hili, tunaeza kuona waya ambazo zinaleta umeme.

Hapa tuko mjini, tunaweza kuona bomba. Bomba hili limechorwa nyumba na linaonyesha bei ya kukodesha ama ya kununua sehemu za ile nyumba. Mle nyuma tunaona nyumba ambayo inatangazwa kwenye bomba hili.

Hapa kuna nyumba za kukodisha. Nyumba hizi zina uwezo wa kuweka wakaaji zaidi ya nane. Nyumba hizi zinaonekana kuwa ziko mahali ambapo pana ulinzi bora na pia nyumba hizi zimejengwa na njia ya kimaarufu.

Hapa tuko mjini, tunaweza kuona kuna jumba ambalo ni la kuuza. Jumba hili lina ghorofa nne. Jumba hili limejengwa kando ya barabara na linaonekana kuwa na usalama wa kutosha kwani juu ya kuta na juu ya lango tunaweza kuona waya ya stima.

Hapa tunaweza kuona boma. Boma hili lina mlango. Mlango huu ni wa rangi nyeusi. Boma hili limejengwa na linapakwa rangi. Kuna rangi ya kijani pale juu na kuna mitandao ya kuleta ulinzi ndani ya nyumba hii. Kuna waya kwa ukuta na kuna kamera za kuangalia mambo ambayo yanafanyika ndani ya boma hili.

Hapa tunaona nyumba. Nyumba hizi ni za kukodisha. Zina ghorofa kumi na moja. Nyumba hizi, zimetengenezwa kwa njia ya kupendeza. Kando ya nyumba hizi pia kuna mahali pa watoto kuchezea.

Hapa tuko barabarani. Tunaeza kuona vioski ambazo zimefungwa. Huko nyuma , tunaona jumba. jumba lile ni la ghorofa. Jumba hili ni la kukodisha. Kando ya jumba hili, tunaona jumba lingine ambalo halijakamilika. Jumba lile pia ni la ghorofa.

Hapa tuko ndani ya duka kuu tuko katika sehemu ya kuuza nyama. tunaona kuna wale ambao wanachinja na kuziweka ndani ya makaratasi na kuna wale ambao wananunua. Nyama hizi zimepangwa kulingana na bei na aina

Hapa tuko katika duka kuu. Hapa tuko katika sehemu ambayo huuza mayai. Mayai haya yamefungwa kwa njia tofauti tofauti kwani yametoka sehemu tofauti tofauti. Mayai haya, kuna yale yametoka pia kwa ndege tofauti tofauti.

Hapa, tuko katika duka kuu. Ndani ya duka hili kuu, tunaweza kuona kuna sehemu mbalimbali, zilizogawanywa. Sehemu hizi, zinatofautishwa, kwa kuonyesha bei tofauti tofauti. Pia, kuna bomba, linalotangaza, mambo ambayo unaweza pata ndani ya duka hili, lililokuwa rangi nyekundu.

Hapa tuko ndani ya duka kuu. Tuko katika sehemu ambayo huuza sabuni za kusafisha na vyombo ambazo hutumiwa kuleta usafi. Tunaeza kuona sabuni hizi zimepangwa kulingana na rangi, majina na pia na bei.

Hapa tuko ndani ya duka kuu. Ndani ya duka hili tunaweza kuona tuko sehemu ya kuuza nyama. Pale kando tunaona sehemu ingine ya kuuza viungo na hapa kando kuna sehemu ya kuuza mikate. Mle juu tunaona wanauza mitungi ya kutupia takataka.

Hapa tuko katika duka kuu, tunaeza kuona duka hili limekawanywa kawanywa katika sehemu tafauti tafauti kila sehemu iko na chakula ama vyombo ambazo inahifadhi imepangwa kwa njia hii ilikuwezesha wanunuzi waweze kuchangua kutokana na sehemu mbali mbali.

Hapa tuko katika duka kuu, duka kuu hili limegawanywa katika sehemu mbali mbali ili kuwezesha uuzaji wa vitu tofauti tofauti. Kwa sehemu zingine wanauza sabuni, zingine marashi na zingine madawa ya kuuwa viini.

Hapa ni duka kuu. Tuko katika kipande cha vyombo za nyumbani. Tunaeza kuona vibuyu za kueka maji na chai, kuna sufuria za kupika na za kupakia chakula, na pia tunaona bakuli na sahani za kubeba chakula ama za kuekea watu ili wale.

Tuko katika duka kuu na ndani ya duka hili tunaona mfanyakazi amevaa nguo nyeupe. Anaendelea kuangalia kama kila kitu kinapangwa taratibu. Ndani ya duka hili, tunaona vifaa vimechanganywa changanywa kwa vipande tofauti tofauti.

Hapa tuko ndani ya duka kuu. Duka hili limegawanya vitu kwa vipande vipande. Wamegawanya vitu hizi ili bei zieze kutofautisha na pia wale ambao wanaleta vitu hizi waeze kutafautishwa. Duka hili linauza kila kitu na bei zimeandikwa.

Hapa tuko ndani ya duka kuu. Tunaweza kuona duka hili limegawanywa katika sehemu mbali mbali ambazo zinatofautisha na kile kinauzwa. Sehemu hii inauza vitafunio za aina ya biskuti. Vitafunio hizi zimetenganishwa kulingana na majina, bei na ukubwa wa kile ambacho chauzwa.

Hapa, tuko ndani ya duka kuu. Duka hili linatumia rangi ya kijani na nyekundu kuashiria vitu. Pia rangi ya majani kuonyesha uko katika sehemu gani. Kuna vitu ambazo zimewekwa ili wanunuzi waweze kuchagua tofauti tofauti kwa kila nafasi.

Hapa tuko ndani ya duka kuu, tunaona wanauza vitu tofauti tofauti. Vitu hizi zimepangwa kulingana na vitu ambavyo zinafanana. Tunaona matunda yamepangwa pamoja, mboga imepangwa pamoja na pia nyama imepangwa pamoja.

Hapa tuko ndani ya duka kuu. Ndani ya duka kuu hili tunaweza kuona kuna sehemu ambazo zimegawanywa za kuuza vitu za aina mbalimbali. Kuna sehemu ambazo zinauza manguo huku zingine zinauza vitabu na zingine viti.

Hapa tuko ndani ya duka kuu. Ndani ya duka hili, tunaona tuko ndani ya sehemu ya kuuza chakula. Tunaona kuna nyama na pia kuna mboga. Ndani ya sehemu hii tunaona kuna mhudumizi, huyu ndiye anayekatia na kuuzia wanunuzi.

Hapa tuko katika duka kuu. Ndani ya duka hili tunaweza ona kuna mwangaza wa kutosha na kuna sehemu ambazo zimetengwa za kuuza vifaa tofauti tofauti. Moja ya sehemu hizo ni sehemu ambayo inauza mashine za kufua nguo.

Hapa tuko ndani ya duka kuu, ndani ya duka hili unaona mayai na mikate, pia bado kuna vitu zinginezo. Pia kuna reli ya kujishikilia wakati unabeba vitu.

Hapa tuko katika duka kuu, tuko katika sehemu ya kuuzia viatu. Tunaeza kuona viatu ambavyo vimepangwa katika rafu. Viatu hivi zimechanganyika, kuna viatu za wanawake na kuna viatu za wanaume.